Hili ni soko la ndizi ambapo watu wengi wamekusanyika kununua na kuuza ndizi. Unaona makundi makubwa ya ndizi ya kijani zilizopangwa ardhini, na watu wengi wamevaa nguo za rangi mbali mbali wakizunguka ndizi hizi. Watu hawa wanaonekana kuwa ni wachuuzi na wanunuzi wanaoshughulika na biashara ya ndizi.

Kuna mchuzi wa wali unaoonekana kwenye biriyani au pilau katika sufuria kubwa ya chungu. Wali umekauka vizuri na rangi ya dhahabu ya nyekundu kutokana na viungo. Juu ya wali kuna vitungu vimekaushwa vya rangi ya kahawia vilivyoiva na majani ya kibichi pengine dania au pundia. Pia kunaonekana kuwa na mchanganyiko wa viungo vyenye rangi nyekundu na machungwa ambavyo vinaweza kuwa ni pilipili hoho, nyanya na viungo vingine vya kupikia.

Kuna watu wanaopikia nyama choma inje ya nyumba chini ya hema nyeupe. Tunaona wanawake na wanaume wengi wamezunguka jiko la kuchomea nyama, wakishughlikia na kupika nyama iliyoshikwa kwa vijiti vya mbao. Mazingira yanaonyesha kua ni sherehe au mkutano ambapo watu wameshirikiana kupika chakula.

Kuna mtu aliyeshika nazi iliyofunguliwa kwa ajili ya kukunywa maji yake. Nazi hii imefunguliwa juu imewekwa kijiti kidogo cha plastiki ili kunywa maji ya nazi, mkono inaonyesha ileao ya dhahabu na pete

Kwenye sahani za nyeusi kuna wali mweupe, nyama iliyopikwa kwa mchuzi, maharage ya rangi ya kahawia imepikwa kwa mchuzi na mboga za majani zilizopikwa. Mboga hizi zinaweza kuwa ni sukumawiki au 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑎𝑐ℎ , pia kuna yai la mayai liloiva kwenye moja la sahani.

Ni jikoni la nyama za dona au shawarma . Nyama hii inapikwa kwa kuzungushwa polepole kwa utaratibu karibu na joto na baada ya kuiva hukatwakatwa kwa kisu kikubwa. Chini ya nyama kuu tunaona kua nyama nyingi zilikua zishaakatwakatwa na kuanguka kwenye sahani kubwa cha chuma. Pia kuna makaa ya moto yanaonyesha mwanga ya rangi ya nyekundu ambayo ni changa cha joto ya kupikia nyama hii.

Hili ni soko la vyakula vya baharini na nyama choma. Mbele ya picha unaona aina mbalimbali za vyakula vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma ya picha unaona watu wanaoshughulika na biashara zao na kuna meza na viti vilivyopangwa kwa ajili ya walaji. Mazingira yanaonyesha kuwa ni soko la nje au uwanda wa bahari ambapo watu wanauza na kukula vyakula vya baharini.

Huu ni mgomba wenye kichala cha ndizi za kijani ambazo bado hazijaiva. Ndizi hizi bado ni za kijani na ziko katika hatua ya ukuaji, zinazozidi kukua na kukomaa baadaye. Mazingira yanaonyesha bustani au shamba la ndizi na chini ardhini unaona majani makavu yaliyoanguka.

Kunaonekana kuwa ni miundo ya vibanda au nyumba za jadi zilizojengwa kwa nyezo ya kiasili kama vile makuti na mbao. Pia kuna nguzo za mbao zilizosimama kando ya pwani zinazoweza kuwa ni sehemu au uwanda wa kutembea. Mazingira yanaonyesha kua ni pahali pa utulivu pa pwani, pengine ni kijiji cha wavuvi au eneo la utalii lakiasili.

Kuna mchuzi wa manjano unaonekana kama pilau. Mchuzi huu una rangi ya manjano mzuri sana na unaonekana kuwa na virungo vya kupikia kama vile vijiti vya mdalasini na karafuu vilivyosambazwa ndani yake. Huenda huu ni mchuzi wa pilau unaonekana kuwa umeiva na tayari ya kwa kuwa chakula.